Mabanda ya kijani, yenye paa za mviringo zilizofunikwa kwa plastiki, yako katika eneo la kilimo lenye mimea mingi na milima kwa mbali. Kando yake, kuna mimea ya kijani.

Shughuli ya kuchambua vitunguu vyekundu ambapo mkono mmoja unatupa vitunguu kwenye kreti ya plastiki ya bluu. Mandhari nyuma imejaa rundo kubwa la vitunguu ikionyesha mazingira ya soko au shamba.

Shamba lenye mistari ya mimea michanga inayonyweshwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa wa rangi ya kahawia-nyekundu huku mimea ikiwa na rangi ya kijani na hali ya afya nzuri. Mabomba meusi yamewekwa kando ya kila mstari wa mimea yakitoa maji.